Mimea kama mboga na viungo vimepandwa kwenye bomba refu jeupe la plastiki linalosimama ndani ya kontena la samawati. Mimea hupata virutubisho kupitia maji badala ya udongo.

Mimea midogo, hasa majani, imepangwa safu safu juu ya mifereji ya plastiki badala ya udongo. Kuna watu wachache wanaendelea na shughuli za ukaguzi au utunzaji wa mimea hiyo ndani.

Mboga imeloweshwa kwenye mabomba meupe badala ya kupandwa ardhini. Mimea inaonekana imesimama vizuri kwenye mistari ikiwa na afya njema na kijani kibichi. Hii njia ni safi na inaokoa maji nyingi.

Mboga zimepandwa kwenye mabomba meupe bila kutumia udongo .Mimea inaonekana ikimea vizuri kwenye mfumo huu, ambao hutumia maji na virutubishi.

Mboga za majani zinakuzwa kwenye mfumo wa kisasa ambapo mimea inapandikizwa kwenye mabomba meupe na maji yanapenya chini yake badala ya udongo. Mfumo huu unatumika sana kwenye chumba cha kupandia au mashamba ya teknolojia ya juu.

Mtu yuko kwenye chumba cha mimea akivuna au kukagua mimea kijani inayokua kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa. Amevaa shati la chekicheki na anafanya kazi kwa mashini kwenye mistari ya mimea.

Mboga zimepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki badala ya udongo. Mimea inapata virutubisho kupitia maji yanayotiririka kwenye mabomba hayo meupe.

Mtu huyu yupo ndani ya chumba cha kupandia mimea ya kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe iliyopangwa kwa ngazi. Amevaa shati la mistari meupe akisimama karibu na mimea ambayo huenda ni mboga za majani.

Sanduku kubwa la bustani liko ndani ya chumba cha kupandia mimea. Ina mimea ya mbogamboga za majani mbalimbali kama vile kabechi. Mimea imepangiwa vizuri kando ya mabomba ya maji. Inaashiria mabomba ya maji ya mfumo wa kilimo cha kisasa.

Kuna kontena la samawati lililowekwa maji ndani. Kuna mimea michache ikiwa kwenye chungu ndogo, ndogo na majani mengine makubwa pembeni. Maji yametanda juu ya uso wa kontena kama kijani kibichi, inaashiria mfumo wa bustani unaotumia maji badala ya udongo kukuza mimea.

Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyosimama wima. Kila bomba likiwa la vijipete vya kupandia. Upande wa kulia, kuna mabomba mengine vya plastiki yanayosambaza maji na virutubisho.

Wafanyikazi wamevaa mavazi ya samawati na kofia za usafi, huku wakihudumu katika mstari wa uzalishaji wa nyanya, nyanya zimepandwa kwenye mashine ya kusafirisha na baadhi yao wanaonekana wakizipakia kwenye vifungashio.

Banda hili kubwa ni la kuku ambalo limejaa vifaranga wachanga wengi wakizunguka. Kuna mistari ya vyombo vya maji na chakula katikati. Huu ni mfano wa ufugaji wa kuku wa kisasa na wengi kwa pamoja.

Mtu mmoja yuko ndani ya chumba cha kuoteshea mimea yenye mimea mingi iliyopandwa kwa mistari. Mtu huyo amevaa nguo za samawati na anatembea katikati ya mistari ya mimea akionekana kukagua au kutunza mimea hiyo.

Trekata hili la kisasa linafanya kazi shambani likipitisha mashine yake kati ya mistari ya mimea michanga iliyopangwa kwa mipangilio mizuri. Mazingira yanaonyesha shamba kubwa la kilimo cha kisasa ambapo trekta linaweza kuwa linapanda au kupalilia au kunyunyizia dawa.

Mtu huyu amesimama juu ya rundo kubwa la vitunguu vyeupe na vyekundu. Vitunguu vimepangwa kwenye rundo kubwa na mtu anaonekana akishika au akimwaga vitunguu zaidi juu ya rundo hilo. Nyuma kuna miti ya kijani na anga la samawati.

Banda hili kubwa ni la ng'ombe wa maziwa wengi wao wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi. Ngombe wamepangwa kwenye vizimba wakila au kupumzika na banda lina nguzo nyingi za mbao.

Shamba hili lina mchanga mwekundu na mimea michanga imepandwa kwenye mistari. Kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone kati ya mistari ya mimea. Hii ni njia maarufu ya kuiweka mimea ipate maji mzuri na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo huu wa umwagiliaji shambani. Mfumo ambapo mabomba zinamwagilia maji kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Ardhi inaonekana imelimwa vizuri na mimea imeota kwa ufanisi.

Mimea michanga imepangwa kwa mstari nadhifu kwenye udongo na mfumo wa umwagiliaji unaonekana umewekwa katika kila mistari, nyumba hii ya plastiki inalinda mimea didhi ya hali ya mbaya ya hewa na wadudu.

Shamba la mboga linanyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa bomba. Mimea mchanga imepandwa kwa mistari na maji inamwagika taratibu ardhini. Huu ni mfano mzuri wa umwagiliaji wa kisasa mashambani.

Shamba hili lina mimea ambayo imepandwa safu kwa safu na mfereji wa maji Kati ya mistari ya mimea. haina mwagiliaji wa mfereji maji yanapita katikati kusaidia kunyunyizia maji mimea sawasawa.

Shamba la mboga janga zinazomea vizuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kwenye mistari. Kuna pomba la kijani na mapomba madogo meupe na meusi yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mimea.

Mabomba haya ya plastiki yamezikwa ardhini kwenye mchanga mwekundu, yakiwa kwenye mfereji. Hii ni mifumo ya umwagiliaji au usambazaji maji shambani inayoweza kusaidia mashamba kupata maji vizuri.

Mtaro huu wa udongo shambani una bomba jeupe ambalo umelazwa chini katikati ya mtaro , likiwa katikati ya mimea . Hii inaonyesha uwekaji wa bomba kwa ajili ya umwagiliaji wa matone au kusafirisha maji shambani.

Bomba hili kubwa la plastiki liko katikati ya shamba ya mboga na kutoka kwenye bomba hilo kuna mifereji midogo inayoelekea kwenye mimea iliyopandwa kwa . mistari. Mazingira ni ya ugongo ulio wazi na mimea imestawi vizuri juu yake.

Shamba imelimwa kwa mistari na kila mstari una mfereji wenye maji kwa ajili ya umwagiliaji. Mazingira yana mimea michache pembeni na kuna nyumba au miti kwa umbali, wa nyuma. Hii ni njia ya umwagiliaji wa mfereji inayotumika kuongeza unyevu kwenye udongo.

Shamba limeandaliwa kwa mistari ya kupanda mazao na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone katikati ya mistari. Udongo unaonekana kukauka huenda ni kipindi cha jua. Hakuna mimea mikubwa bado inaonekana ni maandalizi ya kupanda.

Bustani hili ndogo lina mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari ikipandwa kwenye mizinga ya mbao. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaosambaza maji kwa kutumia mabomba madogo yaliyowekwa ardhini karibu na mizizi ya mimea.

Shamba hili la kisasa, lina pilipili hoho za njano, zilizopandwa kwa mstari miwili. Mimea inakuwa vizuri, juu ya udongo mwekundu. Kuna nafasi ya kutembea katikati na mashina yamefungwa kwa nyuzi ili kudhibiti ukuaji.

Mimea hii michanga ya mboga imo shambani, imepandwa kwenye udongo ulio na unyevunyevu. Kando ya mimea kuna bomba dogo la plastiki linalotumika kumwagilia maji taratibu. Mazingira yanaonekana safi na mimea ina afya nzuri.

Shamba hili limeandaliwa vizuri kwa kilimo na maji yanatiririka kwenye mifereji midogo kupitia mabomba meupe. Maji yanapelekwa moja kwa moja kwenye mistari ya mimea.

Shamba hili lina udongo mkavu na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa katikati. Kuna mabomba makubwa ya plastiki na matawi madogo yanayotokota pembeni yakisambaza maji kwenye mistari miwili ya upandaji. Mfumo huu unasaidia kumwagilia mimea kwa ufanisi.

Shamba hili limelimwa kwa mistari, udongo ukiwa umemwagiwa maji kwa mfumo wa umwagiliaji. Kuna bomba kubwa la maji mbele, likisambaza maji kwenye mashimo yaliyopandwa mimea. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa.

Shamba hili lina udongo mwekundu. Limewekwa mabomba mengi ya plastiki ambayo yamesambazwa kwa mistari kuelekwa mbali kama mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mti mmoja upande wa kushoto na majengo madogo kwa mbali nyuma.

Shamba hili dogo lenye mimea michanga na mfumo wa umwagiliaji wa matone, umewekwa juu ya udongo. Kuna bomba jeupe kuu katikati likiwa limeunganishwa na mabomba madogo meusi yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye kila mstari wa mimea.

Mashine hii ya umwagiliaji. Inamwagilia maji kwenye shamba kubwa la mimea ya kijani. Mashine hii ina mikono mirefu inayozunguka ikisambaza maji sawasawa kwenye mimea yote shambani.

Kuna shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari, na upande wa kulia kuna tanki kubwa la maji la plastiki. Kuna bomba la samawati linalotoka kwenye tanki na kuelekea shambani.